Hii ni nguzo kubwa ya umeme kwa ajili ya kusafirisha umeme kutoka kitongoji kimoja kuelekea kitongoji kingine. Wafanyabiashara au wapita njia hawaruhusiwi kusimama chini ya nguzo hii ya umeme.

Mtambo mkubwa wa uzalishaji wa umeme, katika mtambo huu umeme husafirishwa kutoka nguzo moja kuelekea nguzo nyingine kwa ajili ya usambazaji mzuri wa umeme.

Nguzo zenye nyaya nyingi. Nguzo hizi hubeba nyaya kwaaajili ya kusafirisha umeme kutoka mtaa mmoja kuelekea mtaa mwingine na kuhakikisha huduma ya umeme inapatikana kwa wakati.

Eneo la kiwanda kwa ajili ya uzalishaji wa umeme wa viwandani na majumbani. Eneo hili huzalisha umeme ambapo husafirishwa na kupelekwa katika viwanda na makazi ya watu.

Hili ni nguzo kubwa kwa ajili ya usafirirshaji wa umeme mijini hapa kuna transfoma pamoja na nyanya zilizopita katika tarnsfoma hii.

Hii ni barabara ambapo kuna daraja, katika hili daraja linawezesha gari kupita chini na lingine kupita juu, hii ni kwa ajili ya kuondokana na hali ya msingamano barabarani.

Hiki ni chombo cha plastiki chombo hiki hutumika kwa ajili ya kutunzia takataka hii hupelekea hali ya mazingira kuwa safi na salama.

Hiki ni kiwanda kidogo kwa ajili ya ukusanyaji na uyeyushaji wa chupa za plastiki, eneo hili huchangia utunzaji wa mazingira kwa kuondosha chupa chupa zinazozunguka mitaa mbalimbali.

Eneo la hospitali mtoa huduma wa mazingira yupo tayari kwa ajili ya umwagaji wa taka, zilizofungwa vizuri kwenye mfuko wa plastiki hii huashiria utunzaji bora wa mazingira.

Hili ni eneo kwa ajili ya utupaji wa taka. Katika eneo hili, kuna vyombo vikubwa vya plastiki vinavyowezesha utupaji wa taka ndani ya vyombo hivi.

Hapa kuna vifaa vya aina mbalimbali kwa ajili ya utunzaji wa takataka. Vifaa hivi vinahakikisha mazingira yapo katika hali ya salama kwa afya ya jamii.

Hili ni eneo la utunzaji wa takataka, eneo hili mifuko ya plastiki mieusi iliyohifadhi takataka kwa hali ya usalama imehifadhiwa.

Hili ni eneo la utupwaji wa takataka. Mtoa huduma ya usafi anandelea kusafisha eneo hili ili kuhakikisha lipo safi.

Hiki ni kiwanda kwa ajili ya uchakataji wa taka, taka husimamiwa vizuri na kuhakikisha mazingira yanakuwa salama.

Hili ni jalala kubwa kwa ajili ya utupaji wa takataka, watoa huduma wa takataka wapo tayari kwa ajili ya utupwaji wa taka hizi.

Wanajamii wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kusafisha mazingira yanayowazunguka, hapa wanatumia vifaa kama fagio, pamoja na bomba kubwa linalotoa maji kwa kasi.

Mtaro mkubwa kwa ajili ya upitishaji wa maji taka, hapa kuna mabomba makubwa yaliyopita juu ya mtaro huu.

Bomba kubwa, kwa ajili ya usafirishaji wa maji safi na salama limepita katika mtaro huu, bomba hili linapeleka maji katika mitaa mbalimbali.